Ni duka la nguo au soko la mitumba. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki ndefu. Pia kuna begi za shule au mikoba zimepangwa kwenye rafu juu. Bei ya shilingi mia moja hamsini imeonyeshwa kwenye alama ya njano.

Duka la nguo linaonyeshwa likiwa wazi. Nguo mbalimbali ikiwemo majazi na mashati zimetundikwa kwenye reki na kuonyesha kwenye manu kings . Viatu vya kike vimepangwa kwenye rafu nyeupe upande wa kulia.

Katika duk,a masharti mbalimbali yamewekwa vizuri kwenye meza kwa ajili ya mauzo. Bango jekundu la sell lenye punguzo la asilimia hamsini na tano limewekwa katikati ya masharti. Nguo nyingine zilizopangwa zinaonekana nyuma zikionyesha sehemu ya duka la mavazi.

Mavazi mbalimbali, zikiwemo sweater na fulana, zimepangwa kwa wingi. Baadhi zikiwa zimetundikwa na nyingine zikiwa zimeerundikana. Rangi tafauti na mitindo mingi zinaonekana wazi. Kuonyesha wingi mkubwa wa nguo. Inaonekana kama soko la nguo au duka la nguo za mitumba.

Hili ni duka kubwa la nguo lenye sehemu mbalimbali za bidhaa. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki ndefu na viatu vimepangwa juu ya rafu. Alama za ladies clothing na kids clothing zinaonekana wazi. Zikielekeza wateja kwenye sehemu husika.

Kunaonekana magari yaliyopangwa kwenye eneo la kuegesha huku baadhi yakiwa yamefunikwa kwa kivuli. Kuna gari la blue ,jingine la chungwa na magari mengine yaliyofichwa kidogo. Inaonekana kuwa sehemu ya maegesho ya magari au uwanja wa kuuza magari.

Mandhari inaonyesha mkusanyiko kwa watu katika eneo la wazi lenye nyasi na miti. Magari kadhaa yameegeshwa ubavuni, ikiwemo gari kubwa la mizigo lenye rangi ya fedha mbele. Baadhi ya watu wamekaa chini huku mwanamume mmoja akisimama mbele.

Ndani ya gari la aina ya SUV, linaonekana likiwa na viti vya rangi ya kijivu vilivyopangika. Kuna nafasi kubwa ya mizigo nyuma na spika zimefunikwa kando. Madirisha ya kando yameruhusu mwanga wa asili kuingia.

Inaonekana gari nyeusi likiwa limefunguliwa mlango upande wa ghorofa. Ndani ya gari kuna usukani, viti na dashibodi likiashiria mambo ya ndani la gari la kisasa. Nje ya gari kuna gari jingine limeegeshwa nyuma.

Gari jeusi aina ya SUV lenye paa la mizigo na pamba imara mbele limesimama kando ya barabara. Taa zake za mbele zinaonekana zimefunikwa na nyuma Yake kuna eneo la wazi Lenye bidhaa na miti.

Linaonekana lori kubwa la machungwa likisafirisha magari mengi yakiwemo ya rangi nyeupe, nyekundu na manjano kijani. Magari hayo yamewekwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za trela. Nyuma, kuna miti na eneo la kijani kibichi.

Ni ndani ya chumba cha maegesho ya magari. Magari kadhaa ya kisasa yamepangwa kwa safu ,ikionyesha miundo na rangi tofauti. Madirisha makubwa yanaacha mwanga mwingi wa asili kuingia na kuangazia magari.

Hili ni gari lenye milango minne, likiwa limefunguliwa upande wa abiria wa mbele. Lina viti vya kitambaa jeusi dashbodi ya rangi jeusi na mbao na sakafu safi. Mwangaza awa jua unaingia ndani ya gari.

Tairi la gari likiwa linaoshwa kwa maji yenye shinikizo kutoka kwenye bomba. Maji na povu yanamwagika kwenye tairi kuashiria mchakato wa kusafisha. Tairi zingine zinaonekana zikiwa zimepangwa nyuma.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi ikiashiria kuwa ni mazingira ya nje .Miti na mimea ilioko nyuma inaongeza uhai wa mandhari ikipendekeza eneo la asili.

Kuna kiwanda au karakana kubwa . Mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji yamepangwa kwa safu mengi yakiwa na rangi ya chungwa na moja likiwa jeupe .Miundo ya paa na nguzo za chuma zinaonekana.

Gari dogo la abiria jeupe lililoegeshwa nje linaonekana kuwa na mlango wa abiria wazi. Ina nambari ya usajili KDR 963V.Mandhari nyuma inaonyesha majengo na miti ikiashiria liko katika maeneo ya mji.

Watu watatu wamekaa kwenye meza katika chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya maonyesho ya magari. Mwanaume mmoja anawakabidhi funguo wanadoa wanaotabasamu, wanaonekana wamefurahia na ueda wamenunua gari jipya.

Ni ndani ya soko kubwa lenye ghorofa nyingi. Kuna maduka mengi yaliyojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za sanaa za mikono. Watu wanaonekana wakitembea kwenye ngazi na miongoni mwa maduka.

Ni soko la ndani lenye bidhaa za kitamaduni na ufundi. Upande wa kulia kuna mikufu na shanga za rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye fremu ya mbao. Upande wa kushoto kuna mifuko mingi iliyoning'inia ikiashiria soko la bidhaa za mikono au zawadi.

Ni store ya soko au duka la mboga yenye mazao mbalimbali kuna viazi vikuu vikiwa vimepangwa upande wa kushoto, katikati kuna vitunguu vingi vya rangi ya zambarau ,na upande wa kulia kuna nyanya zilizoiva na baadhi ya ndimu na machungwa.

Soko la wazi linaonekana likiwa na vibanda vingi vilivyofunikwa kwa turubai ikijaa bidhaa mbalimbali; Matunda na mboga kama vile ndizi, nyanya na maembe, yamepangwa kwa wingi kwenye meza za mbao. Wateja na wauzaji wamezunguka kwenye njia chafu ya soko.

Eneo hili linaonyesha duka lililojaa sana bidhaa za sanaa na ufundi wa Kiafrika. Sanamu nyingi za kuchonga, vinyago na vitu vingine vya mapambo vimetundikwa na kupangwa kwenye rafu za ukuta. Ngozi ya mnyama yenye madoa meusi na meupe pia inaonekana.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za matunda. Watu wawili wauzaji au wateja wako karibu na meza zilizojaa machungwa, tufaha, ndizi na mapaipai. Paa za soko limefunikwa kwa turubai nyekundu na kuna vibanda vidogo vilivyopangwa kwa namba B2 hadi B5 nyuma yake.

Hapa pana soko la barabarani lenye vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu kwenye pande zote mbili za barabara. Wauzaji wamepanga matunda na mboga mbalimbali kama vile machungwa na maembe kwenye meza na kreti. Kuna watu wachache wanaotembea katikati ya barabara na majengo yanaonekana nyuma.

Mtu mmoja ameketi katikati ya masanduku yaliyojaa matunda na mboga mbalimbali sokoni. Ndizi zimetundikwa juu huku machungwa, papai na tofaha na parachichi zikiwa zimerundikwa kwa wingi chini. Mazingira yote yanaonyesha shughuli hai ya biashara ya mazao.

Mabanda ya soko yamejengwa kwa mbao na bati yakiwa yamepambwa kwa nyingi za mikono. Bidhaa kama shanga, mikufu na herini zenye rangi nyingi nyingi zimetundikwa na kuonyeshwa wazi wazi. Mbingu ya blue yenye wingu nyeupe inaonekana juu ya vibanda hivi.

Jengo jeupe lenye ghorofa nyingi, linaonekana likiwa na madaraja ya chuma kila ghorofa, nguzo za umeme na nyaya zinapita mbele ya jengo, zikionyesha miundo mbinu ya umeme. Anga la buluu linaonekana wazi juu.

Kuna jengo la ghorofa linaonekana kutoka mbali. Lililozungukwa na miti na uzio uliotengenezwa kwa mabati. Juu ya jengo kuna matanki ya maji meusi. Anga linaonekana wazi na samawati.

Kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya kijani kibichi na kuta za mawe. Juu ya jengo, kuna alama kubwa iliyoandikwa, bonasta. Dirisha za jengo zina fremu za kipekee. Anga linaonekana wazi na lina rangi ya bluu.

Ujenzi huu una bango la kutangaza two bedroom to let lililosimama kwenye miti miwili mbele ya jengo ,ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa . Bango linaonyesha fursa ya kukodisha nyumb mpya.

Jengo la ghorofa, lenye rangi ya blue na beige ,linaonekana. Kwenye jengo kuna mabango yaliyoandikwa ,To Let, na Omega Mabati. Inaonekana kuna antennae juu ya paa.

Shamba kubwa lenye nyasi kavu limeenea likiwa na miti michache iliokauka. Nyuma yake majengo kadhaa yenye paa za rangi tofauti yamejengwa yakionyesha maendeleo ya makazi. Anga la mawingu linatanda juu ya mandhari yote likionyesha hali ya hewa iliochanganyika.

Katika eneo hili, kuna ardhi kubwa tupu iliyofunikwa na nyasi kavu. Nyumba kadhaa za kisasa zinaonekana zikizunguka eneo hili kwa mbali likionyesha ukuaji wa miji. Anga lina mawingu meupe na baadhi ya miti inaonekana kando ya ardhi hio.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na rangi ya kahawia. Geti kubwa la kifahari cha chuma cheusi lenye mapambo ya dhahabu limelinda mlango mkuu. Juu ya jengo, paa la kijani linaonekana likiwa na mitambo ya kupasha maji au jua.

Jengo refu la biashara linaonekana likiwa na kuta za rangi ya kahawia na mistari ya bluu inayo endesha wima. Upande wake kuna ukuta mrefu wa mabati yalio chakaa unao ashiria eneo la makazi duni. Majani makavu yaliyo nyauka yanaonekana kando ya ukuta wa mabati.

Nyumba ndogo iliojengwa kwa matofali ya kijivu unaonekana ikiwa na mlango mweupe na madirisha enye vyeunzi eneo lililo mbele yake lina ya kijani iliokatwa vizuri, iliopambwa na ua fupi lililopunguswa vizuri.

Huku ni ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali sakafu ni safi na kuna rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha matunda na vitu vingine. Juu kuna taa nyingi zinazomulika nafasi yote.

Chumba kikubwa cha dukani kinaonekana kuna sehemu mbali mbali za bidhaa ikiwemo sehemu ya nyama na sehemu ya maziwa na mboga mboga, ngano na bidhaa zingine zimepangwa vizuri kwenye rafu, mwanga mwingi unatoka kwenye taa za dari.

Hiki ni chumba cha kuuza bidhaa mbalimbali kikiwa na kaunta na rafu zilizojazwa vyakula vitamu. Mabango yenye majina ya bidhaa kama vinos na arebics wheats yamening'inia juu.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo mikate na vitu vingine vilivyopangwa kwenye rafu. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia, huku taa za dhari zikimulika vizuri nafasi yote.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, upande wa kushoto kuna safu ya viti vya aina mbalimbali. Katikati, baiskeli nyingi zimepangwa zikiwa zimefungwa. Upande wa kulia, kuna maboli ya michezo kwenye wavu na kikapu cha ununuzi cha rangi ya chungwa.

Kamera imepiga duka kubwa la bidhaa ikionyesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ishara kubwa yenye nambari tatu inaorodhesha bidhaa kama maji, soda, juisi, mkate na biskuti. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia za duka.

Duka la viatu linaonekana likionyesha aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwenye rafu na stendi. Flip flops za rangi tofauti zimening'inia kwa mpangilio huku buti na viatu vingine vikiwa vimepangwa kwenye meza za maonyesho.

Kuna barabara ndefu ya duka kubwa. Rasilimali nyingi za bidhaa kama vile vyakula na vifaa vya nyumbani, vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu, pande zote mbili. Njia kati ya rafu inaonekana wazi, ikionyesha mazingira safi na yaliyopangika ya ununuzi.

Kwenye rafu kubwa ya duka la vyakula, kuna bidhaa nyingi za kuoka zimepangwa. Vidakuzi, mikate midogo na vitafunwa vingine vimepangwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyo wazi. Alama za bei zinaonekana zikitangaza ofa.

Mtu amesimama karibu na vibanda vinavyoonyesha nyama iliyopangwa vizuri. Mabango mekundu na ya chungwa yenye maneno promo na bei ya shilingi mia mbili hamsini yameonekana wazi. Bidhaa zingine kama vile vifurushi vya mboga na vyakula vya makopo vimewekwa kwenye rafu na stendi.

Duka kubwa la rejareja linaonekana; likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Ishara nyingi za promo na bei zilizopunguzwa zimetundikwa juu na kuwekwa chini. Baadhi ya bidhaa kama vile maziwa ya Brookside, DairyBest na mfuko ya michele zimeonekana zikiuzwa kwa bei maalum.